Duka la nguo lililojaa nguo mbali mbali, zilizopangwa kwenye reki na rafu. Nguo hizo zina rangi mbali mbali, na mitindo tofauti, zikiwemo mashati. Ukuta wa nyuma una kielekezo cha matofali.

Hii ni duka la nguo, na vifaa vya mitindo, katikati kuna pochi, vito vya dhahabu, na shali zilizopangwa kwa kuvutia, zikionyesha bidhaa mbalimbali, za kifahari.

Duka la nguo likiwa na rafu ndefu zilizojaa nguo mbalimbali za watoto na watu wazima zikiwemo mashati na nguo za rangi tofauti. Kuna ishara ya kid's clothing juu na mteja mmoja anaonekana akitembea chini ya njia.

Duka la nguo na viatu labda ya kiume; linaonyesha rafu za nguo zilizokunjwa vizuri, koti zilizoning'inia na viatu vingi vilivyopangwa kwenye makabati. Katikati kuna benchi lenye vitabu na kikokoto; kuashiria nafasi ya kupumzika au msaada wa kibiashara.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo likionyesha aina mbali mbali za nguo zilizopangwa kwenye rafu. Kuna sanamu wawili wanao onyesha nguo mbali mbali. ishara ya malipo inaonekana juu ikionyesha eneo la kulipa.

Mkusanyiko wa mikanda ya wanaume ya ngozi, iliyo na rangi na mitindo mbali mbali, ikiwa imetundikwa kwenye duka la nguo. Mikanda inaonekana mpya na baadhi ina lebo za bei ikiashiria kuuzwa.

Duka la nguo lililojaa watu wakichagua mavazi, kutoka kwenye reki nyingi. Wanunuzi wanachunguza bidhaa, huku baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa, kuashiria mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Sehemu ya duka la vifaa vya kike. Rafu nyeupe zimepambwa kwa mikoba, pochi, na vito vya mapambo kama shanga na mikufu, iliyowekwa kwenye vibustani vya kuonyeshea. Upande wa kulia, nguo au vitambaa vya rangi mbali mbali vimepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa.

Rafu ndefu iliyojaa nguo za ndani zilizofungwa kwenye pakiti. Bidhaa hizo zimetundikwa kwa utaratibu, zikionyesha aina na rangi mbalimbali. Inaonekana kama sehemu ya duka kubwa la nguo, ambapo bidhaa zimewekwa wazi kwa wateja kuziona na kuchagua.

Kima cheusi kilichovalishwa nguo yenye rangi nyingi na kupambwa kwa kofia pana; ya jua na miwani ya jua ya rangi ya manjano. Kima hicho kimeonyeshwa kwenye dirisha la duka huku nyuma kukiwa na njia ya ununuzi katika jumba la maduka.

Duka la nguo na viatu likiwa na rafu nyingi za viatu vya aina mbalimbali, ikiwemo viatu vya kike vyenye visigino virefu na pia viatu vya wazi upande wa kushoto kuna nguo zilizoninginizwa, duka linaonekana kuwa nadhifu na lenye bidhaa nyingi.

Duka la nguo za ndani za wanawake. Kuna sidiria na chupi za aina mbali mbali, zikiwemo zenye rangi ya waridi iliyokolea, kijivu, na pia nyekundu. Baadhi ya sidiria zina lebo zinazoonyesha saizi. Kuna lebo inayoonyesha udogo kwenye chupi.

Hii ni ndani ya duka ya nguo kubwa. Kuna safu nyingi za nguo zilizopangwa kwenye reki, na pia zimekunjwa kwenye rafu. Nguo hizo ni pamoja na mashati, suruali na labda jaketi. Njia kati ya reki za nguo ni pana.

Duka la nguo likionyesha rafu zilizojaa mashati yaliyopangwa vizuri. Juu ya rafu kuna bango kubwa jekundu likitangaza ofa. Kuna sehemu mbili tofauti zilizotengwa kwa ajili ya bootcut na regular .

Duka la nguo, lenye wateja wengi wakiperuzi bidhaa. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi na mifuko ya mikono imewekwa kwenye meza. Mlinzi au mfanyakazi wa duka anaonekana amesimama karibu na mlango. Hii inaonyesha shughuli za biashara katika sekta ya huduma za kifedha hususan rejareja.

Duka la viatu lililojazwa na viatu vingi vya aina mbalimbali vikiwemo vya wanawake na vya wanaume, vikiwa vimepangwa kwenye rafu za mbao zinazoinuka kutoka chini hadi juu. Kuna aina na rangi nyingi tofauti za viatu kuanzia viatu vya kawaida hadi vya kifahari, vikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa.

Magari matatu yaliosimama kwenye nyasi kavu, labda kwenye soko la magari. Kuna Toyota nyeupe, na nyeusi, na Nissan ya blue , yote yakiwa na namba za usajili za Kenya. Miti na vichaka vinaonekana nyuma.

Gari ndogo jeupe aina ya Suzuki, likiwa limeegeshwa nje. Gari lina namba ya usajili inayoashiria kua limesajiliwa nchini Kenya. Nyuma ya gari, kuna ukuta wa mawe au uzio. Gari linaonekana kua katika hali nzuri na safi.

Gari kubwa nyeusi ikiwa imeegeshwa ndani ya jengo la kisasa ambalo linaonekana kua chumba cha maonyesho cha magari. Mwangaza unaonekana mzuri, ukiangazia rangi inayong'aa ya gari na sehemu ya mambo ya ndani zinazoakisi.

Mambo ya ndani ya gari, labda SUV , ikionyesha viti vya nyuma vilivyokunjwa, au vikiwa vimekaa. Dari ya gari inaonekana kuwa na matumizi, na nje ya gari inaonekana barabara ya udongo, na miti.

Safu ya magari yaliyoegeswa kwenye eneo lenye nyasi. Magari hayo ni ya aina ya rangi tofauti likiwemo gari la buluu, gari la kahawia na magari mawili meupe. Kila gari lina namba za usajili za Kenya. Nyuma ya magari kuna miti mirefu ikionyesha kuwa labda ni eneo la maonyesho ya magari au uwanja wa magari wa kuuza.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari, ikionyesha upande wa dereva na dashibodi. Viti vyeusi vimefunikwa kwa kitambaa. Dashibodi na paneli za milango zinatirimu za mbao. Mwangaza wa jua unaingia ndani ya gari.

Kipimo mwendo cha gari amcho kinaonyesh namba zinazofika mia mbili na sitini huku mishale ukiwa sufuri. Pia kuna kiashiria cha mafuta kinachoonyesha nusu. Sehemu ya kukalia inataa nyekundu zinazowaka.

Gari la abiria aina ya Toyota labda linalotumika kama matatu au kwa usafiri wa umma likiwa limeegeshwa barabarani. Gari lina rangi nyeupe na linaonekana lina mlango wazi. Kuna watu wachache na majengo mbali upande wa kulia.

Cooler ya magari ya kisasa yenye bei ghali. Magari yanaonekana yakiuzwa au yakiandaliwa kuuzwa, kuna gari la bluu, lingine la machungwa na magari mengine ya kiwa yame egeshwa chini ya sehemu yenye kivuli. Hii inaonyesha mandhari ya soko la magari.

Wanaume wawili ndani ya chumba kinachoonekana kama chumba cha kuonyeshea magari. Mwanaume mmoja, ambaye anaonekana kama muuzaji, amevaa suti na kushikilia kifaa cha kuchajia gari la umeme akikiingiza kwenye gari jeupe. Mwanaume mwingine labda mteja, amevaa shati jeupe na anamtazama akifanya hivyo.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma na sehemu ya viti vya mbele .Viti vinaonekana kuwa vya ngozi nyeusi na kuna paa la jua linaloonekana wazi juu. Dirisha la nyuma limefunguliwa kidogo na kuna mkeka wa sakafu unaoonekana chini.

Mwanaume na mwanamke huenda muuzaji na mteja. Ndani ya chumba cha kuonyeshea magari. Wote wawili wanatazama gari na mwanaume anaashiria kitu huku mwanamke akishika kompyuta ndogo au kifaa kingine. Inaonekana kama wanajadiliana kuhusu gari labda kuhusu vipengele vyake au bei.

Gari la kifahari, labda Volvo, likiwa limepaki kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti mingi mirefu nyuma. Kuna magari mengine yaliyopaki kwa mbali na mtu mmoja akitembea, kuashiria kuwa hilo linaweza kua eneo la soko la magari.

Sehemu ya nyuma ya gari, haswa vitu vya nyuma vilivyoelekezwa mbele. Viti hivyo vinaonekana kuwa vya ngozi nyeusi viko safi. Dirisha la gari limefunguliwa na paa la gari lina sehemu ya vioo. Inaonekana ni gari ya abiria lenye nafasi nzuri.

Gari ndogo la rangi nyeusi pengine Toyota passo likiwa limepaki kando ya barabara yenye lami. Nyuma ya gari kuna jengo linaloonekana kuwa kituo cha mafuta chenye nembo ya astro. Kuna magari mengine yaliyopaki kwa mbali na anga ni ya bluu.

Gari dogo jeusi la aina ya Toyota, likiwa limepakiwa kwenye maeneo ya maegesho ya vigae. anga ni safi na kuna jua kali. Nyuma yake, kuna gari jekundu la kubeba mizigo, na jengo refu la rangi ya kijivu pamoja na mabasi au magari mengine.

Gari jeupe, likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye unyevunyevu, labda baada ya mvua. Milango yake ya nyuma imefunguka, kidogo, na taa za nyuma za gari zimewashwa. Nyuma ya gari kuna jengo refu la ghorofa nyingi lenye taa zinazong'aa, ikionyesha mandhari ya mji husika.

Gari la kisasa la rangi ya kijivu, aina ya Subaru , gari kubwa la familia, likiwa limeegeshwa nje. Nyuma yake kuna majengo ya ghorofa na magari mengine yaliopangwa, yakionyesha eneo la biashara ya magari au maegesho.

Sehemu ya ndani ya gari hasa vitu vya nyuma. Viti hivyo ni vya rangi ya kijivu na gari linaonekana kuwa na uwezo wa kubeba abiria wengi. Pengine ni gari la familia. Dirisha linaonyesha mandhari ya nje yenye nyasi na miti ikionyesha kuwa gari limeegeshwa mahali pa wazi au mashambani.

Gari kubwa aina ya toyota lililokuwa limetumika likiwa limeegeshwa kando ya barabara ndogo ,gari hilo lina rangi nyeusi na sehemu ya chini ina rangi ya fedha, inaonekana kama gari la safari au la kutumia barabara mbaya kwa nyuma kuna shamba la wazi na miti na angani kuna jua kali.

Gari dogo la zamani, aina ya Mini lenye rangi ya machungwa linalong'aa, likiwa limepakiwa kwenye eneo lisilo la lami, pengine kwa soko la magari. Nyuma yake, kuna majengo ya paa za rangi mbalimbali.

Kundi la magari yaliyopakiwa kwenye eneo lenye nyasi na miti, ikionekana kama maegesho ya magari yanayouzwa. Magari hayo ni pamoja na ya fedha, magari meupe, meusi na buluu. Yote yakiwa na namba za usajili za Kenya. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya magari akionekana akitembea kuelekea baadhi ya magari hayo.

Magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi iliyozungukwa na miti mirefu. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na magari baadhi yao wakionekana wakijadiliana au kupiga gumzo huku mwanamke mmoja akiwa ameketi chini.

Hii ni duka la kuuza magari ya Hyundai. Magari matatu mapya yameonyeshwa na kuna dawati la mapokezi lenye mfanyakazi. Nafasi hiyo inaonekana safi na ya kisasa na ina mwangaza mzuri.

Mkusanyiko mkubwa wa hereni za mikono zilizotengenezwa kwa chuma. Zikiwa zimetundikwa kwenye onyesho la soko. Hereni hizi zina mitindo na maumbo mbalimbali ikiwemo ramani ya afrika na maumbo mengine ya kipekee.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa mbalimbali. Kuna nguo nyingi zenye rangi, vitambaa na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye maduka. Watu wanaonekana wakitembea, wakipiga gumzo na labda wakinunua bidhaa.

Duka lililojaa sanaa za jadi za Kiafrika. Ukuta umefunikwa kabisa na vinyago vingi vya mbao vilivyochungwa kwa ustadi na vyenye rangi tofauti. Pia kuna sanamu za mbao, michoro na vitu vingine vya mapambo vikiashiria utamaduni na ufundi wa kiafrika.

Soko kubwa lenye paa la bati lenye umbo la upinde, huenda ni soko la jumla la mazao. Chini ya paa kuna mirundo mikubwa ya vitu vinavyofanana na vitunguu au viazi vilivyopangwa ardhini. Inaonekana kuwa jioni au usiku kwa sababu ya mwanga hafifu. Kuna watu wachache wanaoonekana chini wakifanya shughuli zao sokoni.

Rundo kubwa la viatu na sandali za kike zilizopangwa kwenye stendi ya soko. Viatu viko katika rangi na mtindo mbali mbali, na lebo nyekundu yenye namba mia tatu inaonekana, labda ikiashiria bei.

Rundo kubwa la matango makavu au mabuyu yakionyeshwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Baadhi yakiwa yamekusanywa pamoja na mengine yametawanyika na kuna miguu ya mbao inayoshikilia muundo fulani nyuma. Inaonekana kama soko la kitamaduni au eneo la wazi la biashara.

Soko kubwa la ndani lenye ghorofa nyingi na bidhaa mbalimbali. Ghorofa ya chini inaonekana kuwa soko la matunda na mboga huku kukiwa na rundo la ndizi, machungwa na vitu vingine vya kijani kibichi. Pia kuna vikapu vingi na masanduku ya ufungaji.

Soko lenye shughuli nyingi, ambapo migomba mingi ya ndizi imepangwa kwenye makreti, na rundo chini ya paa la jengo. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara, au kupita, ikionyesha mazingira ya soko lenye bidhaa za kilimo.

Soko la matunda na mboga ambapo matunda mengi yamepangwa kwa uangalifu. Mwanaumea amekaa katikati ya matunda akionekana akichagua au kuuza. Kuna ndizi zilizoni'nginia juu ya machungwa na papai na matunda mengine mengi.

Soko la wazi lililojaa matunda na mboga kuna mabanda yenye paa za mabati na nguzo za mbao. Mananasi yaliyokomaa yametundikwa juu na migomba mingi ,matikiti maji na mahindi yamepangwa kwenye meza.

Duka au soko la kazi za sanaa za kiafrika. Sehemu kubwa inaonyesha ukuta na rafu zikiwa zimejaa sanamu na vinyago vya mbao vya ukubwa na maumbo mbalimbali. Vingi vikiwa na rangi nyeusi na kahawia. Katikati, chini ya rafu, kuna sanamu kubwa ya kifua cha mtu. Inaonekana kama mahali palipojaa kazi za mikono za kitamaduni.

Soko la mazao likiwa limejaa matunda na mboga mboga mpya. Kuna vitunguu vilivyoning'inia, ndizi, matango, nyanya, kabichi na viazi vitamu vilivyopangwa kwenye masanduku na vikapu. Mazao mengine yanaonekana ya kiashiria uchangamfu wa soko.

Soko la matunda na mboga likiwa limejaa aina mbalimbali za bidhaa. Kuna ndizi zinazoning'inia juu na chini yake kuna mirundo ya maembe, machungwa, parachichi na mboga nyingine. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa na kuashiria shughuli nyingi sokoni.

Soko la ghorofa nyingi ambapo ghorofa ya chini imejaa bidhaa kama matunda na mboga, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara. Ghorofa ya juu inaonekana kuwa wazi na kuna watu wachache wakitembea.

Mkusanyiko mkubwa wa mboga mboga na mimea ya viungo, zikiwa zimepngwa kwa wingi. Tunaweza kuona vifungu vya rosemary na mimea mingine ya kijani kibichi. Nyuma kuna mboga za kijani kibichi kama vile chayote na mimea mingine ya kijani.

Soko la ndani enye shughuli nyingi, laba soko la mboga. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu na viazi vitamu mbele. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa huku baadhi ya wauzaji wakiwa wamekaa au wamesimamama karibu na bidhaa zao.

Duka dogo la soko lililojengwa kwa bao na bati, likiwa limejaa vitu vya mapambo na bidhaa za kitamaduni. Shanga, mikufu, vikuku na mikande ennye rangi mbalibali zimetundikwa kila mahali na kuonyeshwa kwenye meza. Mtu anawonekana ameketi ndani ya kibanda, labda aki hudumia wateja au akitengeneza bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo mwanamke mmoja anaonekana akiuza mboga na matunda mbalimbali. Kuna rundo la pilipili hoho, matango, nyanya, viazi na vitunguu vilivyopangwa kwenye makreti na vikapu.

Duka la kuuza bidhaa za ufundi na mapambo kuna mkusanyiko wa mikoba ilioninginia juu baadhi ikiwa imefungwa chini kuna meza iliofunikwa kwa kitambaa cheupe ikiwa na vitu vingi vidogo kama vike shanga na mapambo mengine.

Eneo la soko ambapo mwanamke ameketi karibu na meza iliyojaa chupa za asali karibu nayo kuna ndoo na vyombo vingine vya plastiki vya rangi tofauti. Nyuma kuna watu wengine na mabango ya biashara ikiwemo tangazo la Equity na Family Bank.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi, lenye aina mbalimbali za matunda kama vile ndizi zilizoning'inizwa na zilizopangwa kwenye meza; mananasi, mboga na maembe. Kuna watu wawili wanaoonekana wazi, mmoja akiwa amesimama mbele na mwingine akionekana nyuma kidogo akitabasamu.

Bango la ofisi za kukodisha lililobandikwa kwenye ukuta wa matofali bango linaonyesha nafasi zinazopatikana kuanzia futi za miraba mia nne hadi elfu tano na ina namba ya simu ya mawasiliano

Jengo refu la ghorofa, lililowashwa vizuri usiku, likisimama katikati ya miti mirefu. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo, na taa zingine za jiji zinaonekana mbali, likionyesha mandhari ya mijini usiku.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi likiwa na kioo kikubwa kinachiakisi katikati. Kuna mabango yanayo onekana. Anga ni la bluu na lina mawingu meupe yaliyo tawanyika na kuna sehemu ya paa la chuma upande wa kulia.

Nyumba ya kifahari iliyojengwa kwa mawe na kuwa na paa la vigae vidogo, imezungukwa na bustani nzuri iliyojaa miti ikiwemo mitende na vichaka vyenye maua ya rangi ya kijani na manjano, ikionyesha mazingira tulivu na ya kuvutia.

Jengo refu la ghorofa likionekana kutoka chini kwenda juu. Jengo lina rangi ya kahawia na kuna baraza nyingi kwenye kila ghorofa. Baadhi ya nguo zinaonekana zikining'inia kwenye baraza. Waya za umeme zinaonekana zikipita mbele ya jengo.

Jengo refu la ghorofa nyingi, lililojengwa kwa mtindo wa kisasa na madirisha mengi. Mbele ya jengo hilo, kuna tawi la mti wa mnazi na nyuma yake ni anga la buluu, lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa kadhaa iliyozungukwa na bustani kubwa na nzuri yenye miti mirefu na vichaka vilivyopunguzwa vizuri. Nyumba inaonekana imetengenezwa kwa rangi nyepesi. Mbele ya nyumba kuna bustani ya nyasi iliyokatwa vizuri na kuna mwanga mkali wa jua.

Jengo la kisasa la ghorofa nyingi lenye maduka chini na makazi juu likiitwa M4 Apartments. Jengo lina rangi ya kahawia na la zambarau likiwa na baraza na madirisha mengi. Kuna mabango ya biashara mbalimbali chini.

Jengo refu la kisasa labda ni ghorofa au ofisi likiwa limejengwa kando ya ukuta wa matofali. Anga linaonekana wazi na jua likionyesha hali ya hewa nzuri na mazingira ya ujenzi.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na muundo wa kisasa wenye rangi nyeusi na nyeupe. Jengo hili linasimama wima dhidi ya anga ya bluu safi , na kuna nyaya za umeme zinazopita mbele yake. Kuta za jengo zinaonekana kuwa na lishoni au madirisha mengi. Inaweza kuwa jengo la makazi au ofisi.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na baraza nyingi na madirisha. Sehemu ya chini ya jengo ni nyeupe na sehemu ya juu ni ya rangi ya kahawia. Kuna nyaya za umeme au simu zikiwa zimening'inia mbele.

Jengo la makazi huenda nyumba ya ghorofa mbili au zaidi iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa au wa kifahari. Ina lango kubwa la chuma cheusi lililopambwa na milango ya vioo kwenye ghorofa ya juu iliyolindwa na nondo za chuma.

Bango la kijani kibichi lililoandikwa Pearl Court Northlands View . Bango hilo limewekwa kwenye nguzo mbili mbele ya jengo linaloonekana kuwa bado linajengwa au limekamilika kwa kiasi. Chini ya bango kuna ardhi yenye mawe na mimea michache.

Majengo ya kisasa ya makazi labda ya ghorofa au nyumba za mfululizo zenye miundo ya mraba na madirisha makubwa. Majengo hayo yana rangi ya kijivu na nyeupe yakiwa na baraza. Njia ya kuelekea majengo imetegenezewa kwa mawe ya kufinyagwa na kuna bustani ndogo iliyopandwa mimea ya kijani kibichi mbele ya majengo.

Ndani ya jengo la ghorofa, likionekana kutoka chini kwenda juu, kuna dari ya kioo inayoruhusu mwanga wa jua kuingia, na kuta za rangi ya kahawia jano. Madirisha na milango ya chuma yenye nondo yanaonekana kwenye ghorofa za juu.

Jengo refu la kisasa la ghorofa, lenye rangi nyeupe, na roshani nyingi zenye glasi. Mbele ya jengo, kuna ukuta. Jengo linaonekana kuwa jipya, na la makazi, au ofisi. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Jengo refu lenye paa la nyasi au makuti na kuta za mbao au miazi. Jengo linaonekana kuwa refu na lina ghorofa kadhaa au sehemu za kupangisha. Hii inaweza kuwa hoteli, makazi ya kitalii au jengo la jadi na inaweza kuwakilisha huduma za mali isio hamishika zinazo husiana na majengo kama hayo.

Jengo refu la ghorofa likionyesha makazi ya kisasa. Jengo lina madirisha mengi yenye vioo vya bluu vinavyongaa. Kwenye paa, kuna vifaa mbalimbali kama vile antena na matangi ya maji, likionyesha huduma za kawaida za majengo ya ghorofa.

Gate la chuma lenye rangi nyeusi likiwa na mapambo mbalimbali. Kushoto kwa gate kuna ukuta wa jengo uliotengenezwa kwa matofali. Katikati ya gate kuna ishara ndogo yenye maandishi To Let na namba ya simu ikionyesha kuwa mahali hapo panapangishwa.

Hii ni baraza maridadi ya jengo la kisasa, likiwa na rangi ya manjano inayongaa na uzio wa chuma na kioo. Sakafu ya baraza ina vigae vya rangi nyepesi. Kutoka baraza kuna mtazamo wa majengo mengine marefu. Barabara yenye magari na miti, na baadhi ya nyumba za chini.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi, likiwa na mabango yenye maandishi Omega Mabati. Ghorofa za juu zinaonekana kuwa nafasi za kuishi au ofisi, huku ghorofa ya chini ikiwa na maduka. Mbele ya jengo kuna eneo wazi lenye magogo ya miti na mifuko ya saruji, na anga linaonekana wazi na mawingu machache.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya buluu na belge likisimama chini ya anga la buluu lenye mawingu. Jengo linaonekana linavunja vyumba vya kukodisha. Mbele la jengo kuna eneo lisilo la lami lenye mawe na container .Inaonekana kama eneo la mijini au viungani mwa jiji.

Jengo la ghorofa, ambalo linaonekana linaendelea kujengwa, haswa upande wake wa Kulia. Kwenye ghorofa za juu, kuna madirisha mengi yenye vioo vyang'aa, vya rangi zambarau ba blue . Chini ya jengo, kunauzio uliotengenezwa kwa mabati ya zamani.

Rafu kubwa iliojaa mayai katika duka la kisasa labda duka kubwa mayai yamepangwa kwa uangalifu katika trei na vifungashio mbalimbali baadhi yakiwa na bei zilizobandikwa kuna kiasi kikubwa cha mayai ya kahawia na myeupe na pia mabango.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja lenye korido ndefu na rafu zilizojazwa bidhaa. Kuna bidhaa kama taulo za karatasi na bidhaa nyingine za nyumbani zikiwa zimepangwa kwa wingi. Kuna mabango ya manjano yanayoonyesha bei za bidhaa.

Mfumo wa rejareja ambapo bidhaa zinauzwa kwa wingi. Kuna safu ya mirija mirefu ya uwazi iliyojaa karanga na nafaka mbalimbali zikiwa zimeunganishwa na vifaa vya kutoa. Chini kuna vyombo vingine vya uwazi vilivyojazwa bidhaa nyingine nyingi.

Duka kubwa ikionyesha safu ndefu ya baiskeli zilizopangwa kwa kuuza ,baiskeli hizo zina rangi mbalimbali zikiwemo kijani, nyeusi na chungwa kwa mbali halafu zingine zinaonekana zikiwa na vitu vingine vya kuuza ikiwemo magari madogo ya kuchezea, meupe na mekundu.

Duka kubwa la bidhaa ikionyesha sehemu ya matunda na mboga. Kuna makreti mengi yaliyojaa: viazi, vitungu vidogo na mazao mengine ya mizizi. Baadhi ya bidhaa zina lebo za bei zinazoonekana. Kwa mbali watu wanaonekana wakifanya manunuzi na kuna rafu za friji.

Duka kubwa likionyesha njia ndefu yenye rafu pande zote mbili, lililojaa bidhaa. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi. Mabango ya bei na matangazo yamening'inia kutoka dari.

Rundo kubwa la pakiti za tissue lenye chapa hanan likiuzwa kwenye ofa katika duka kubwa la bidhaa limepangwa kwenye jukwaa lenye mistari ya njano na nyekundu. Nyuma yake, kuna mirundo mingine ya bidhaa na rafu za duka zinaonekana upande wa kulia.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja au maduka makubwa. Kwenye upande wa kushoto kuna rundo la viti vilivyopangwa na kulia kuna safu ya baiskeli mpya zilizoorodheshwa. Karibu na baiskeli, kuna kikapu kikubwa kilichojaa mipira mbalimbali .

Duka kubwa la vifaa vya nyumbani. Safu kadhaa za jiko, na gesi, na umeme zimepangwa mbele, na jokofu zinaonekana upande wa kushoto. Nyuma kuna sehemu ya vifaa vya kieletroniki, kama vile, televisheni. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye duka.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja au maduka makubwa ambapo vifaa vya nyumbani vime onyeshwa. Kuna mashine za kuosha nguo na vyombo zikiwa zimewekwa kwenye sehemu ya mauzo na mabango yanayoonyesha chapa.

Stendi ya matunda na mboga katika duka kubwa. Juu kuna karoti, tangawizi na limau. Chini kuna mchicha mwingi na baadhi ya kreti tupu za kijani.

Sehemu ya duka kubwa inayo uza vifaa vya nyumbani, hasaa mashine za kufulia. Kuna safu ya mashine ya kufulia za kisasa zenye chapa kama TCL, zikiwa zimepangwa kwenye ajili ya kuuzwa. Juu ya mashine hizo kuna mabango yanayo onyesha bei na matangazo.

Sehemu ya duka kubwa hasa sehemu ya vinywaji. Juu kuna bango kubwa lenye maandishi meupe yanayong'aa. Rafu zimejaa chupa za vinywaji mbalimbali na kuna friji zilizojaa soda na vinywaji vingine. Dari ina taa nyingi zinazotoa mwanga mkali.

Ndani ya duka kubwa, ikionyesha sehemu ya vyakula. Kuna sehemu maalum ya mchele na kunde, na pia keki na vitu vitamu. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na watu wachache wanaonekana wakifanya manunuzi, au wakifanya kazi ndani ya duka.